Chumba cha hospitali cha kutolea huduma kwa wagonjwa, madaktari wakiwa wawili wa kiume wakitoa huduma kwa mgonjwa mmoja wa kike.

Mazingira ya makazi ya watu yaliyoharibiwa na mafuriko ya maji yaliyotokana na uwepo wa maji mengi, yakaharibu miundombinu pamoja na makazi ya watu.

Mazingira ya makazi ya watu wanaoyatumia kwa shughuli mbalimbali za kila siku, yaliyoharibiwa na mafuriko ya maji.

Watoa huduma wawili wa kiume wakiwa katika moja ya chumba cha hospitali, wakiangalia vifaa tiba vyao vya kutolea huduma kwa wagonjwa.

Watoa huduma wa afya wa kike pamoja na wa kiume, wakichukua picha ya pamoja kama ukumbusho wa matukio mbalimbali.

Mbegu mbalimbali pamoja na mimea, iliyowekwa kwenye mabakuli inayotumika kama dawa, kutibu magonjwa tofautitofauti.